Msichana ameketi mbele ya kompyuta mezani akifuatilia somo lililofundishwa kwa njia ya mtandaoni, huku mwalimu akiwa kwenye skrini akielezea kutumia maandishi ya ubaoni. Mazingira yanavutia na mwangaza wa asili unaingia dirishani.

Huyu ni mwanamke mchanga mwenye tabasamu la kupendeza, ameketi mbele ya kompyuta ndogo. Amevalia shati ya rangi ya njano, na anaonekana akifanya kazi kwa makini. Nyuma yake skrini kadhaa za kompyuta zinaonyesha mchezo na miundo mbalimbali.